Mwanamume mwenye asili ya kiafrika amevaa shati la rangi ya samawati iliyokolea akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeupe na anaonekana kuzungumza au kujibu kwenye skrini. Uso wake unaonesha umakini.

Mwanamke anatabasamu akitazama kompyuta iliyo mbele yake. Amevalia shati ya samawati lililo wazi. Ameketi kwenye meza ya mbao yenye rangi ya kijivu, iliyoko karibu na dirisha kubwa. Mwangaza wa asili unaingia kupita dirisha hilo. Kwenye meza kuna karatasi kadha zimetawanyika, pia glasi ya maji. Miti nje ya dirisha inaonekana wazi.

Kompyuta iliyo wazi ikionyesha mkutano wa video na washiriki wengi kwenye skrini. Mbele ya kompyuta, kuna daftari lililofunguliwa na kalamu ya samawati juu yake. Kikombe cha rangi ya samawati na tufaha nyekundu pia vinaonekana karibu na daftari. Mwanga unatosha na kufanya vitu vyote kuonekana wazi.

Mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta yake, akiwa ameketi kwenye meza yenye muundo wa kipekee. Ana nywele ndefu, za blonde na amevaa sweta nyeupe. Kompyuta yake, iko wazi mbele yake na pia karatasi na kalamu kwenye meza. Nyuma yake kuna picha kwenye ukuta na mlango wa mbao unaoonekana.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda anatabasamu pana ameketi kwenye meza ya mbao akipungia mkono mbele ya kompyuta ya rangi ya fedha. Amevaa shati jeupe lililofunguliwa na fulani nyeusi ndani. Simu nyeupe imelala karibu na kompyuta kwenye meza. Nyuma yake kuna viti vya mbao na rafu zilizo na mapambo.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta akifinya kibodi. Amevalia sweta la waridi lenye mikono na rinda nyeupe. Anaonekana kuzingatia kazi yake. Nyuma yake mwanaume mmoja mwenye nywele hudhurungi amevalia shati jeupe anazungumza kwenye simu akiwa ameshikilia mkono wake mdomoni. Wote wapo kwenye meza na kuna kikombe na daftari karibu na mwanamke.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta, amevalia sweta nyekundu. Nyuma ya kofia ya sweta hio kuna maandishi Class Of 2018. Mtoto huyo pia amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeusi na anaonekana kutumia kibodi cha kompyuta. Kuna daftari na kalamu juu ya meza karibu naye. Rangi ya kuta ni kijivu hafifu.

Mwanamume mwenye ngozi nyeusi akiwa amevaa miwani na vipokea sauti vya masikioni anaonekana kitabasamu huku akitumia kompyuta. Amevalia shati la rangi ya dhahabu na tishati nyeupe ndani. Anaonekana ameketi kwenye meza ya mbao huku mmea wa kijani kibichi na vitabu vikiwa nyuma yake. Simu ya mkononi pia inaonekana karibu na kompyuta.

Msichana mwenye tabasamu akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku akivalia vipokea sauti vya masikioni. Amevaa shati la rangi ya waridi na anashika kalamu akionekana kuandika kwenye daftari lililowekwa mbele yake. Kando ya daftari lake, kuna kompyuta iliowazi. Nyuma yake, sehemu ya jikoni inaonekana ikiwa na makabati mepesi na vifaa vya jikoni.

Rangi mbili tofauti zilizotengana. Sehemu kubwa upande wa kulia ina rangi ya samawati iliyopauka karibu na samawati ya anga. Upande wa kushoto kuna mkanda mwembamba wa rangi nyeusi ukionyesha mpaka mkali kati ya rangi hizo mbili. Kuna mpito laini ya rangi nyeusi na rangi ya samawati unaoashiria mabadiliko ya taratibu ya rangi.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosokotwa zilizopambwa na shanga za zambarau anaonekana ameketi kwenye meza ya mbao akiwa ameshika penseli na kuandika kwenye karatasi. Karibu naye kuna komputa ikionyesha mzungumzaji mwingine kwenye simu ya video. Msichana amevalia shati la maroon na anaonekana kujitolea kabisa kwa masomo yake

Kijana ameketi kwenye meza ya nje akitumia kompyuta yake. Ana miwani ya macho na amevaa fulana ya rangi ya kijivu. Karibu naye kuna kitabu wazi na simu mkononi. Nyuma yake watu wengine wawili wanaonekana wakitmbea lakini wako nje ya umakini. Kijana huyo anaonekana amezingatia sana kazi anayoifaya kwenye kompyuta.

Mtoto mwenye ngozi nyeusi ameketi mbele ya compyuta huku akiinua mkono wake mmoja, anaonekana akitazama screen ya kompyuta Kwa makini. Nyuma, mimea ya kijani kibichi imeekwa kwenye rafu ikiongeza uzuri wa chumba, chumba kina rangi ya kijani kibichi, mwangaza wa asili unaingia ndani ukiangazia chumba vizuri

Mwanafunzi anayehudhuria darasa la mtandaoni kwenye kompyuta yake. Mwanafunzi ameketi kwenye meza ya mbao akiwa amevalia shati la miraba, akishika kalamu na kuandika kwenye daftari lake. Kwenye screen ya kompyuta mwalimu anaonekana akifundisha huku bodi nyeupe iliyoandikwa fomula ya hisabati ikiwa nyuma yake. Safu za vitabu zinaonekana kwa mbali. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wameketi karibu kwenye meza pia wakisoma.

Mwanamke anayeketi mbele ya kompyuta amevaa sweta ya rangi ya kijivu na shati ya rangi ya samawati la mint chini yake, na anaonekana akiandika kwenye daftari na kalamu ya kijani kibichi. Vipokea sauti vya maskio vyeusi, viko karibu na kompyuta na kikombe kikubwa cha samawati kipo upande wa kulia. Nyuma yake kuna rafu za vitabu. Mimea ya kijani kibichi pia inaonekana.

Mwanamke ameketi mezani akitabasamu kwa furaha amevaa vichwa vya sauti vyeupe na anatumia kalamu ya njano kuandika kwenye kitabu chake mbele yake kuna kompyuta ya fedha mandhari ya nyuma yanaonyesha sebule iliyo na sofa ya kijivu na meza ndogo

Watoto wanne wanne wamekusanyika katika kompyuta mvulana mmoja anashikilia kipanya kwa umakini mmoja wa watoto anaonyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake wote wanaonekana kuvutiwa na wanachokiona kwenye kompyuta.

Shule nchini Zimbabwe inafanya mradi ya kurejesha elimu. Mwalimua anawafundisha wanafunzi huku wanafunzi wengine wakitumia kompyuta zao. Wote wamevaa sare za shule.

Mwanaume mwenye kipara ameketi kwenye dawati akiwa amevalia suti nyeusi na tai ya samawati. Anajishughulisha na kuandika kwenye karatasi akiwa amejikita kabisa kwenye kazi yake. Mbele yake, kuna skreeni ya kompyuta yenye madokezo yanayonata ya manjano. Nyuma yake kuna mapazia mepesi. Inaonekana kama yuko ofisini au mahali anapofanyia kazi kwa umakini.

Watoto wanne shuleni wakifanya masomo ya kidijitali. Mtoto aliye mbele amevaa kofia ya samawati na sare ya shule. Anatumia kompyuta yake kwa umakini mkubwa. Kando yake, watoto wengine pia wanatumia kompyuta zao wakionyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuwafunza wanafunzi.

Wakati huu wa kidijitali tunaona jinsi tunavyoshiriki maudhui kwa urahisi. Tunaona mikono ikitumia kompyuta huku video na nyaraka za kidijitali zikielea juu. Hii inarahisisha kutazama na kushiriki video, kubadilisha kabisa jinsi tunavyopashana habari.

Mwanaume mweusi ameketi kwenye dawati akiandika kwenye daftari lililo wazi. Amevalia shati la polo la kahawia na ana picha ya vichwa vya sauti vyeusi masikioni mwake. Kompyuta nyeusi imefunguliwa mbele yake, na kuna taa ya meza iliyo upande wa kulia, na chupa ya maji ya kijani kando yake. Chumba kina mwangaza hafifu, na kuna kabati jeupe nyuma yake.

Mtoto mdogo wa kiume anaonekana amekaa mbele ya kompyuta akizingatia skrini kwa umakini kubwa. Amemshika kipanya mkononi akionyesha utayari wa kutumia teknolojia. Kuna kompyuta nyingine mbili nyuma yake, zikiwa zimewashwa na kuonyesha picha mbalimbali.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia, anaonekana akitazama skrini ya kompyuta. Amevalia sweta ya rangi ya kijivu, yenye shingo ndefu. Mkono wake mmoja unashikilia penseli, na anaonekana kama anaandika au kuchora kwenye daftari. Nyuma yake, kuna gitaa likiegemea ukuta mweupe.

Mwanamke aliyevaa miwani na shati la denim ana tabasamu pana usoni. Ameketi kwenye meza na kompyuta nyeusi iliyowazi mbele yake. Mkono wake wa kulia umeshika kalamu huku akiandika kwenye daftari. Kuna kikotoo karibu naye. Upande wa kulia kuna kikombe cha samawati. Nyuma yake dirisha kubwa lenye mapazia meupe inaonekana.

Msichana mdogo anaonekana kati ya miaka tisa hadi kumi na tatu. Amevaa vipokea sauti zinazobanwa kichwani za pinki na ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akizugumza na kuwasiliana na mtu fulani mtandaoni akitumia mikono yake kueleza jambo.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wameketi kwenye meza ofisini. Wanaonekana kujadili jambo fulani kwa tabasamu pana. Mwanamke mmoja ana nywele nyeusi zilizo sokotwa na amevaa sweta ya rangi ya machungwa. Mwanamke mwingine akiwa na nywele ndefu nyeusi na amevaa shati jeupe. Wote wawili wanaonekana kufurahia mazungumzo.

Mwanamke, mweupe mwenye nywele fupi na miwani anatazama skrini ya kompyuta kwa umakini kubwa huku akishikilia kidevu chake. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kupitia dirisha kubwa na ukiangaza uso wake. Hali yake ya umakini inaashiria utafiti au kujifunza, labda akitumia jukwaa la kijidijitali.

Mikono ya mtu inatumia kompyuta ambayo skrini yake inaonesha neno E-LEARNING. Pambeni mwa kompyuta kuna simu mahiri, vitabu vya daftari, kalamu na miwani ikonesha mazingira ya kazi au kujifunza.

Mbinu za kisasa za kuwasilisha elimu pamoja na zinazotumika sasa hivi zinaonyeshwa kupitia vibonzo. Kibonzo mmoja anaonekana akitumia simu ya rununu. Kibonzo mwingine anatumia kompyuta kufanya kazi yake huku kibonzo mwingine anaonekana akipata maelezo kupitia video kwa kompyuta. Vitabu na kalamu pia vimetumika. Kuna kikombe kilicho na kinywaji na pia kuna kioo cha kukuza ambacho huonyesha vitu vidogo kuonekana vikiwa vikubwa.

Kitanda chenye fremu ya mbao, kilicho na matandiko meupe ya kijivu. Chumba kinaonekana kuwa na kuta nyeupe, zikitoa muonekano rahisi na safi. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao, mwanga unaonekana unatosha, kufanya matandiko kuonekana meupe.

Chumba chenye kuta nyeupe kina kitanda cha mbao cha ghorofa mbili. Godoro la rangi ya kahawia limewekwa kwenye kitanda ya chini. Nyuma, dirisha kubwa lililo na nundu za chuma linaonekana likiingiza mwanga wa asili. Upande wa kulia, kabati la mbao la kuhifadhi nguo linaonekana wazi. Sakafu ya chumba ina vigae za mbao, zikionyesha usafi na utulivu.

Wasichana wawili wanacheza mpira wa magongo kwenye uwanja wa kijani kibichi. Mmoja wao amevaa jezi ya samawati na kaptula nyeusi huku akishikilia kijiti chake vizuri. Msichana mwingine amevaa jezi nyekundu na kaptula nyeusi akifukuza mpiria. Mpira wa rangi ya chungwa unaonekana chini ukiunganisha wachezaji wote. Nyasi za uwanja zinaonekana safi. Nyuma jengo lenye rangi la kahawia linaonekana.

Chumba kina kuta ya rangi ya zambarau na sakafu nyekundu inayong'aa. Safu ya vitanda vya mbao vimepangwa kando ya ukuta kila moja likiwa na godoro jeupe na moto ya rangi tofauti. Baadhi ya vitanda ina matandiko yenye michoro ya wanyama. Dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia linaruhusu mwanga wa asili kuingia chumbani. Kando ya kitanda cha kwanza kabati dogo la beige limewekwa.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha kushoto ni kikubwa zaidi na kina chandarua nyeupe inayoning'inia kutoka juu. Shuka ya kitanda ni nyeupe. Kitanda cha kulia ni kidogo na kina chandarua nyeupe pia. Dirisha lina pazia na maua likionyesha mwanga wa kutosha.

Mito miwili ya kitanda iliyopangwa vizuri kwenye kitanda chini ya Shuka nyeupe. Mito hii ina michirizi ya Rangi ya kahawia

Mvulana amevalia kofia na miwani ya samawati anaogelea ndani ya bwawa. Uso wake unaonekana umakini na anatema maji kidogo mdomoni huku akipiga mikono yake na miguu ili asonge mbele. Nyuma yake mistari ya samawati na nyeupe ya kamba ya bwawa inaonekana ikipita juu ya maji. Rangi ya maji ya bwawa ni ya samawati .

Chumba chenye kitanda cha ghorofa cheusi cha chuma upande wa kulia na meza mbili ya kusomea zenye viti viwili vyeusi vimepangwa upande wa kushoto. Kila meza Kina sehemu ya kuhifadhi vitu juu yake na juu ya meza zote mbili kuna kabati refu la mbao lililofunika sehemu kubwa ya ukuta. Taa mbili ndogo zinatoa mwanga wa manjano chini ya kabati.

Mwanaume ambaye ameketi akisoma kwenye maktaba. Meza analotumia limegawanya kwa sehemu mbili kamilifu. Nyuma yake kuna rafu ndefu, zilizojaa vitabu. Pia dirisha kubwa linaloruhusu mwanga kuingia ndani.

Chumba cha kulala chenye rangi nyepesi kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja kilicho tandikwa shuka nyeupe, sakafu ina vigae vyenye ruwaza ya dhahabu na kahawia dirisha lenye mapazia meupe ya uwazi yenye michoro ya samawati linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani, upande wa kushoto taulo zimening'inia kwenye raki ya taulo ukutani na kando yake kuna swichi ya umeme.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Kitanda kikubwa chenye shuka ya miraba ya samawati na nyeupe kimefunikwa vizuri. Kuta za chumba zimepakwa rangi mbili. Sehemu ya juu ni nyeupe na chini ni rangi ya machungwa hafifu. Mlango wa buluu unaonekana upande wa kushoto huku sakafu ikiwa rangi ya kijivu isiyo na madoa. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Kuna kitanda kimoja katikati ya chumba, kikiwa kimefunikwa na shuka ya kijani kibichi na taulo ya samawati imewekwa juu yake. Juu ya kitanda , neti nyeupe ya mbu imening'inia kutoka dari. Upande wa kulia kuna kabati kubwa la mbao, lenye milango miwili huku mlango mmoja ukiwa na kioo kinachoakisi sehemu ya chumba. Kando ya kabati kuna msalaba mdogo umepachikwa ukutani. Dirisha halionekani lakini kuna mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri vikiwa na magodoro na matandiko safi. Kuna mapazia ya rangi ya waridi na nyeupe yanaypamba dirisha na runinga iliyowekwa kwa kabati. Chumba kina taa angavu kwenye dari ikitoa mwanga mweupe. Inaonekana kuwa chumba cha kulala cha wanafunzi au wageni.

Wachezaji wawili wa voli boli wakiwa wamemalia jezi za rangi tofauti. Mmoja amevalia samawati na mwingine kijani. Wanaruka juu karibu na wavu wakishandania mpira wa voli boli wa manjano na samawati. Mchezaji wa jezi la samawati akiwa na namba twelve mgongoni anaonekana akijaribu kuzuia mpira huku mchezaji wa kijani akionyesha nia ya kuupiga. Watazamaji wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo kuwa shauku.

Katikati ya uwanja wa kijani kibichi vijana wana pokea hekima kutoka kwa mwanaume anaye simama katikati yao anaye onekana kama kocha, akiwa na wanaume wengine wawili wanatoa mafunzo muhimu. Huu ni mkutano wa kubadilisha maisha ukiwa jengea nyota ya baadae na ujunzi na mskumo usio na kifani. Ndoto zina jengwa hapa chini ya jua la Kenya.

Chumba kinacho onekana kuwa na nafasi ndogo, kitanda moja kimetandikwa katikati ya chumba kikiwa na godoro lenye muundo wa pundamilia mweusi na mweupe, na blanketi nyekundu yenye miraba miraba. Mto mmoja wenye mistari ya rangi mbalimbali umewekwa kwenye sehemu ya chini ya kitanda. Upande wa kushoto wa kitanda kuna meza ndogo ya chuma na mbao, na kiti kimoja kimeegeshwa kando yake. Dirisha linaonekana sehemu ya juu ya kushoto, na mwangaza wa asili unaingia ndani.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wa chuo kikuu. Chumba hiki kina vitanda viwili vya mbao na staha mbili. Vitanda vina magodoro ya samawati. Mapazia meupe yanafunika dirisha. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi.

Katika maabara wanafunzi kadhaa wamekaa mbele ya kompyuta kila mmoja akiwa na yake wakitumia kibodi na panya ,wanaonekana wakiwa wamejikita katika kazi zao huku baadhi yao wakiwa wamefunika nyuso zao na barakoa ,mwanaume anayeonekana kama mwalimu wao amesimama katikati ya chumba akifuatilia shughuli ya wanafunzi chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kuna ubao mweupe ukutani nyuma ya mwalimu.

Chumba kidogo cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kuta zimepakwa rangi mbili tofauti sehemu ya chini ni ya zambarau hafifu na sehemu ya juu ni rangi ya machungwa, kitanda cha juu kimefunikwa na shuka ya kijani na nyeupe huku kitanda ya chini kimefunikwa na shuka ya kijivu na nyeupe, chini ya kitanda kuna draw za mbao za kuhifadhi vitu upande wa kushoto kuna dirisha kubwa lenye vioo vya kufungua upande wa kulia kwenye chumba chenye nguo zilizoning'inia.

Darasa tupu lenye madawati kadha ya mbao yaliyopangwa kwenye safu. Ukuta wa kushoto una ubao mweusi na Kuta zinazoonekana kuchakaa. Madirisha matatu yanaruhusu mwangaza kuingia darasani. Dari inaonekana kuwa na muundo wa mbao. Sakafu ni tupu .Hamna wanafunzi darasani

Kiti kimoja cha bluu chenye meza ya kuandika inayokunjwa. Ni kiti kinachofaa kwa shule, vyuo ama kundi za mafunzo na mikutano; kinachoruhusu mtu kukaa na kuandika kwa urahisi.

Basi la shule ya rangi ya manjano likiwa na jina Kamacharia Girls Secondary School. Ndani ya basi wanafunzi wengi wamevaa sare za shule. Watu kadhaa wazima wakiwemo wanaume wawili waliovalia suti na mwanamke mmoja aliyevaa nguo za samawati wamesimama nje ya basi wakionekana kuaga ama kuwapokea wanafunzi.

Chumba chenye kuvutia kinatoa makazi safi na ya faraja. Kitanda kinachovutia chenye matandiko ya buluu kipo tayari kukupokea kwa usingizi mtamu. Kando yake meza ndogo ya mbao na kiti cheusi zikiwa na chombo cha maua kinachoongeza uhai. Feni ya kusimama inahakikisha hewa safi huku taa ya mezani ikitoa mwanga laini.

Chumba chenye faraja, kuna kitanda cha ghorofa kimepangwa vizuri kikiwa na magodoro ya rangi tofauti katika kila kitanda. Pembeni kuna kabati la kuhifadhi vitu na dirisha linalopitisha mwanga wa asili na pia pazia ya kuvutia.

Wodi ya hospitali lina vitanda vitatu, kila kimoja kikiwa na matandiko ya rangi ya waridi. Vitanda vimetenganishwa na mapazia ya samawati. Wodi lina dirisha kubwa likitoa mwanga wa asili. Pia kuna kabati ndogo nyeupe katikati. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Chumba cha kulala chenye kuta za rangi ya pitch sehemu ya chini na juu nyeupe ,kitanda kimoja kipo katikati kikiwa kimefunikwa na blanketi lenye miraba ya rangi nyekundu na nyeusi na mtu mmoja unafanana na blanketi hilo ,dirisha dogo linaonekana huku likiwa limefunikwa sehemu na pazia la kahawia ,chini ya dirisha kuna kitu kinachoonekana kama ndoo ya kijani mlango mweupe unaonekana upande wa kushoto wa picha na sakafu ya rangi ya kijani iliyokolea.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amejirusha juu hewani akiwa ameshika mpira kwa mikono miwili tayari kuweka kikapu. Amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe yenye namba nane kifuani. Nyuma yake, uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu unaonekana wazi ukiwa na mistari iliyopakwa rangi nyeupe chini. Wachezaji wengine wanaonekana kwa mbali wakiendelea na mazoezi. Taa zinazong'aa zinaangazia uwanja mzima.

Wanafunzi kumi waliovalia nguo za michezo mbalimbali wamesimama mbele ya ishara kubwa ya mbao. Ishara imeandikwa, Kilele Ngamia Mount Longonot Summit, na pia inaonesha muinuko wa mita twenty seven eighty . Mandhari ya mlima, ikiwa na mimea ya kijani kibichi, na anga iliyofunikwa na mawingu inaonekana nyuma ya wanafunzi.

Mwanamke mwenye nywele fupi na miwani anatabasamu akionyesha ishara za mikono mbele ya kompyuta. Amevaa shati ya kahawia, anaonekana kuwa kwenye simu au video akifanya mawasiliano kwa lugha ya ishara. Dirisha kubwa na mapazia yanaonekana nyuma yake.

Mwalimu mwenye tabasamu amevaa shati la samawati na miwani anaonyesha ishara za mikono kwa mtoto mdogo mtoto anaonekana kumwangalia mwalimu akijaribu kuiga ishara hizo nyuma yao kuna bodi kubwa yenye namba kuanzia moja hadi ishirini ikonyesha mazingira ya darasani.

Mtoto mdogo mwenye kifaa cha kusaidia kusikia sikioni akitabasamu na kuangalia mbele labda akijibu maelekezo au sauti. Mbele yake kuna mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mwalimu wa mahitaji maalumu ama mtaalamu wa lugha akishikilia kidole chake mdomoni. Mezani mbele yao, kuna ubao wa klipu kwenye karatasi yenye herufi kubwa A ikionyesha shughuli ya kujifunza lugha au kusoma.

Mtoto mdogo anajaribu kusoma kwa kutumia vidole vyake kwenye kitabu. Mtoto huyu amevalia fulana nyekundu na amekaa mbele ya daftari kubwa lililofunguka, huku mikono yake ikiwa imetanda juu ya kurasa akijaribu kuhisi maandishi, ingawa sura yake haijaonekana wazi kutokana na ukumu. Nyuma yake kuna ubao mweusi na dirisha linaloruhusu mwanga kuingia.

Mwalimu na wanafunzi wawili wamevalia vifaa vya kusaidia kusikia. Vifaa hivi vinasaidia wanafunzi viziwi na wenye matatizo ya kusikia. Mwalimu anatabasamu huku akishirikiana na watoto wawili wanaoshikilia vitu vidogo wakiashiria kujifunza kwa vitendo na mwingiliano chanya.

Mikono miwili inateleza kwa upole juu ya uso uliojaa siri ikichunguza kwa makini. Muundo wa nukta zilizoinuka kila nukta ni neno. Kila mpangilio ni wazo ikifungua ulimwengu wa maarifa kupitia mguso. Huu ndio mfumo wa braille ishara tosha yauwezeshaji na uhuru wa kupata habari. Picha hii inatukumbusha jinsi tunavyotegemea wengine kwa mwongozo kama vile wateja wanavyotegemea washauri wao kwa hekima ya kifedha.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi wakitazamana na kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke anaonyesha ishara kwa mikono yake huku msichana akijibu kwa tabasamu na ishara yake. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na kujihusisha kikamilifu katika mawasiliano yao. Mandhari ya bustani na michezo nyuma yenye miti au vitu vya kuchezea inaonyesha hali ya urafiki na kujifunza.

Mvulana mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye sofa akitumia kompyuta. Amevalia shati la rangi ya machungwa na anaonekana kujishugulisha na anochofanya. Kando yake, kuna kitabu wazi na nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu. Upande wa kushoto dirisha linapitisha mwanga wa kutosha huku kuna mimea ipo ndani ya chumba.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wanawasiliana wakitumia lugha ya ishara. Mwanaume anatabasamu pana na anaelekeza kidole chake kwenye kiganja chake cha mkono mwingine, huku mwanamke akijibu kwa ishara ya mikono yake. Inaonekana kama wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara ambayo ni muhimu sana katika elimu maalum kwa wale wenye matatizo ya kusikia.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa shati nyeusi yenye mikono fupi anasimama mbele ya ubao wa kijani kibichi. Mikono yake imeungana mbele akieleza jambo fulani. Nyuma yake kuna kijana amevaa shati ya buluu hafifu na tai nyekundu. Amesimama akishikilia chaki mkononi. Ubao umefunikwa na maandishi inayohusiana na umeme. Kuna karatasi ya manjano iliyobandikwa kutani upande wa kushoto.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika guitar dogo, huku mwanamke akisimama nyuma yake akitabasamu. Upande wa kulia msichana mwingine ameketi kwenye meza akicheza na vinyago vya rangi. Chumba kinaonekana kuwa cha kufundishia au kuchezea na mwanga wa asili ukiingia kupitia dirisha kubwa.

Mwalimu mwanamke anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi katikati ya wanafunzi wake. Amevalia sweta ya kijani kibichi, juu ya shati jeupe na ana inua mikono yake mbele akionyesha kama anashiriki katika mchezo au wimbo. Wanafunzi wakiwemo msichana na mvulana pia wanainua mikono yao juu kwa bashasha wakionyesha ushiriki wao kikamilifu.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia, akiwa amevaa koti la samawati na kofia ya kijani kibichi. Amevaa vichwa vya sauti vyeusi akitazama juu. Labda akiskiliza kitu kwa makini. Nyuma yake kuna runinga yenye mwanga wa samawati na rafu nyeupe yenye vitu vichache juu. Nuru ya asili inaangazia uso wa mtoto.

Mwanamke mtaalamu na mtoto mdogo anatabasamu. Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya kijani, bluu na anaashiria kwa kidole chake akishika herufi s iliyotengenezwa vizuri. Mtoto anaonekana kumwangalia kwa makini akionyeshwa ushirikiano mzuri.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalum anaonekana ameketi kwenye kiti cha manjano amevaa fulana ya manjano na miwani. Anashikilia ubao wa rangi ya samawati wenye herufi za alfabeti zenye rangi mbalimbali kuanzia A hadi Z zikipangwa kwa mpangilio. Msichana huyo anatabasamu kuelekea kamera akionyesha furaha na ari ya kujifunza.

kijana mwenye mahitaji maalum amevalia shati la rangi ya chungwa, huku akiwa ameketi kwenye meza akitaasamu. Karibu naye kuna vitabu na vifaa vya shule vilivyopangwa vizuri pamoja na kompyuta. Mimea ya ndani iliyopandwa vizuri inaonyesha mguso wa asili na utulivu kwenye chumba.

Mvulana mwenye umri mdogo, ameketi kwenye kiti ya magurudumu akiwa na tabasamu pana usoni. Ana nywele fupi zilizopinda, na anaonekana ana furaha ,akishika kitabu wazi mkononi mwake. akionesha mazingira ya shule. Ana tishati ya kijani , iliyorembeshwa vizuri na suruali ya jinzi ya samawati. Hii yote inaonyesha umuhimu wa elimu maalum kwa watoto wenye ulemavu.

Mwalimu wa mahitaji maalum akimsaidia mwanafunzi wake, ana tabasamu la kirafiki akiwa amesimama karibu na msichana mdogo, mwenye miwani na skafu nyekundu akionyesha jinsi ya kutumia vifaa vya kuchora. Msichana huyo pia anatabasamu akionyesha furaha katika mazingira yake ya kujifunza. Mezani kuna vifaa vingi sana kama vile penseli, brashi na vijiti vya mbao vinavyoashiria shughuli ya ubunifu. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa nyuma yao.

Mwanamke mwenye nywele zilizonyooka amesimama karibu na mwanamke mwenye nywele zilizokunjwa anayevaa miwani. Mwanamke mwenye miwani ameshikilia karatasi na anaooonekana kueleza jambo fulani. Wanawake wote wawili wanaangalia karatasi kwa umaakini huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi wenye neno strategy limeandikwa. Wanaume wawili wamesimama nyuma yao wakifanya maongezi.

Mwanamke na mtoto wamekaa karibu wakiangalia kompyuta. Mtoto anayevaa miwani anaonekana kuzingatia skrini huku mwanamke akionyesha kitu kwa kidole chake. Ana tabasamu usoni, akionyesha ushirikino na urafiki. Wote wawili wanaonekana kujishughulisha na kile wanachokiona kwenye kifaa hicho.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalumu ameketi kwenye dawati la mbao akichora kwa kalamu nyeupe. Amevalia nguo ya manjano na anaonekana kutabasamu. Nyuma yake kuna kiti cha magurudumu cheusi na dirisha lenye mapambo ya kijani linaonekana kwa mbali.